Watu wagonjwa wamekusanyika na wamekaa. Watoto hawa wana ugonjwa wa mwili na kuna vidonda mingi sana kwa mkono, mapaja pia na miguu. Watoto hawa waja kuangaliliwa na daktari.

Mtu aliyevalia nguo za kazi za kinga, pia na glavu mkononi ananyunyizia mimea maji. Amebeba kibuyu mgongoni inyoonekana kuwa imebeba kitu anaponyunyiza iwapo ni dawa ama maji.

Mama amebeba kibuyu huku akichota maji kwenye mfereji. kuna mama mwingine ambaye anamfungulia mfereji huyo huku akichota maji. Hapa panakaa kijijini pahali ambapo watu huenda kuleta maji mbali na nyumbani.

Wamama wengi walio na watoto, wameleta watoto kwa sababu ya chanjo. Wanasaidiwa mmoja baada ya mwingine huku wanashukiliwa mtoto akidungwa sindano kwa mkono na kupakia rangi kwa kidole.

Hospitali hili lina chumba kikubwa sana ambacho kina vitanda vingi ambavyo vimepangwa kwenye laini, vitanda hivi ni vya wagonjwa kulalia, pia kuna nesi anayetembea kule ndani kuhakikisha kuwa wagonjwa wako sawa.

Nesi amebeba mtoto mchangaa sana mtoto huyu ni mdogo na amefunikwa na kitambaa chenye maua, pia kando yao kuna mumama ambaye amelala kwenye kitanda na anaonekana kuwa ndiye mzazi wa mtoto huyu.

Maji ya mafuriko yamejaza barabara. Mvua ikinyesha kwa muda mrefu sana, maji saa zingine hujazana na kukinga barabara pahali ambapo watu hupita. Kuna wale ambao wako kwa gari, pikipiki na wale ambao wanatembea pia kwa mguu.

Watu wawili ambao wamevalia ovaroli, wanapanguza takataka kando ya barabara, wanazikusanya pamoja ndipo wazitoe, waende wakazichome, pia watu hawa wamevalia barakoa, na glavu za kinga mkononi, kwa ajili ya usafi.

Watoto hawa walio kijijini ni wagonjwa. Wana magonjwa ambayo yameacha madoadoa mingi mikononi mwao na pia kwenye mwilini. Wamesimama wakionyeshana mikono zao zilizo na madoadoa.

Mwanamme Mmasai ambaye amevalia leso za Masai na shanga shingoni ameketi huku akidungwa sindano karibu na bega na mhudumu wa afya.

Mwanaume yuko hospitalini na amelazwa kwenye kitanda. Mwanaume huyu anaonekana kuwa na bendeji kichwani na mkononi. Amelala huku akionekana kuwa amedhoofika sana na kuchoka.

Watoto kijijini wanafanyiwa chanjo. Kuna wahudumu wa afya ambao wamevalia sare za kazi. Wanatembea kutoka kwa nyumba moja hadi nyingine wakifanyia watoto chanjo.

Wahudumu wa afya wamefungulia pahali pa matibabu kwenye uwanja. Kuna watu ambao wamekuja kutibiwa huku mmama mmoja akiwa ameketi akidungwa sindano kwa mkono karibu na bega.

Chumba hiki cha matibabu, kina kitanda cha kuuguza wagonjwa na pia vifaa vya matibabu. Kuna nesi wawili ambao wanatumia vifaa hivi vya matibabu, kumtibu mgonjwa aliyelala kitandani.

Mama aliyejifunga tu hivi punde, ameketi kwenye kitanda huku akiwa amebeba mtoto wake. Mtoto huyu amevalishwa nguo na pia kofia. Mama yake akimwangalia na kutabasamu.

Mama anapitisha ujumbe kutumia kipaza sauti. Anatembea kwenye barabara lililo mbele ya nyumba ya watu huku akiongelelea kwa kipaza sauti hicho. Pia kando yake kuna mumama ambaye anatembea naye.

Hili ni chumba cha kufanya oparesheni, kuna madaktari na nesi ambao wote wamevalia nguo za kufanya oparesheni. Pia kuna mashine za matibabu huku mgonjwa akiwa amelala juu kwa kitanda.

Watu ambao wanaonekana kuwa wametoka shambani, wananawa mikono. Kuna wawili ambao wamevalia barakoa huku wengine wakiwa wamesimama mbali wakingoja hao wawili wamalize kunawa. Pia mbele yao, kuna kibanda ambacho kinachoonekana kuwa duka.

Pahali hapa ni makazi ya mganga, pana vifaa vya mganga vya kazi, vitu hivi vimewekwa chini vikiwa vya aina tofauti tofauti, hivi vitu husaidia mganga kufanya kazi yake.

Mkulima ananyunyizia mimea dawa. Mkulima huyu amevalia nguo zake za kazi huku akiwa na glavu za kinga mkononi. Amebeba maji kwenye kibuyu mgongoni mwake huku akinyunyuza polepole kwa shamba.

Mama ambaye ni mmasai, amevalia shanga kwenye shingo, kichwa, masikio na kwa mkono, ameketi kwenye kiti, huku mhudumu mmoja ambaye amevalia barakoa na nguo za matibabu. Akieka dawa kwenye sindano ili kumtibu.

Dawa lililo kwenye kibuyu hii ndogo ni dawa ya ugonjwa wa kifafa. Yameandikwa nyuma ya kibuyu kwa hivyo anayekuwa na ugonjwa wa kifafa anapaswa kununua dawa hii na kuitumia jinsi ambavyo ameelezewa na daktari.

Watu wengi wamekusanyika wakiangalia mporomoko wa udongo. Inaonekana kuwa mvua ikionyesha kwa nguvu sana na ukafanya udongo ukaporomoka. Kuna maji pia mengi ambayo yanateremka.

Maji ya mafuriko yanafanya watu wanahama. Maji yamejazana pahali wanapoishi na mtu huyu amebeba vitu vyake vya nyumba huku akivuka mto na vitu vyake vyote.

Mhuduma wa afya anadunga mtoto mdogo sana sindano kwa paja, mtoto huyo ameshikiliwa na mmama ambaye ameketi akiangalia huyo mtoto. Mtoto naye analia.

Wanafunzi wa kike wanafunzwa njia ya kutumia sodo. Kuna mwalimu ambaye yuko mbele ya darasa na anawaonyesha huku akiibeba mkononi.

Wasichana wanaoonekana kutoka kijiji kimoja wanafunzwa njia ya kutumia sodo, wasichana hawa wamewekwa kwa pamoja huku mmoja akiwafunza njia ya kutumia sodo hizo.

Dawa ya mganga imeekwa kwenye chupa, ili kuunda miti shamba ambazo zimeekwa kwenye kundi. Baadhi ya hizo, kuna vifaa ambavyo mganga hutumia kwa kazi yake na ziko kwenye besheni.

Nesi wawili wamebeba watoto wachanga ambao wamezaliwa. Wanawaweka kwenye kitanda, huku wakiwabeba kwa utaratibu. Pia kuna mama ambaye amejifungua na ameketi akiangalia.

Mama yuko hospitalini na anaonekana maezaa tu hivi punde. Amebeba mtoto wake mchanga huku akimuangalia. Amekaa kwenye kitanda ambacho kina neti inayokinga mbu.

Wanafunzi wako darasani na wanasoma somo la vitendo. Wanatumia vifaa huku wakifunzwa. Wanaonekana kuwa wanasoma somo la kemia. Wanafunzi hawa kila mmoja amevalia nguo la kinga.

Huyu ni daktari wa kutibu watu macho. Daktari huyu ana kifaa ambacho anatumia kuangalia macho ya wagonjwa wake. Hapa kwenye ofisi lake ana mgonjwa ambaye anajaribu kuchunguza macho yake.

Hapa ni darasani na watoto wameketi huku mwalimu akifunza. Watoto hawa na mwalimu wao wote wamevalia barakoa huku wakiketi mbali na wenzao. Hawajakaribiana kwenye kiti.

Hapa ni hospitalini na kwenye hospitali hii kuna daktari ambaye anapanga dawa. Kuna madawa mbalimbali na tofauti ambayo yanapangwa kwenye kabati. Pia kwenye ukuta, kuna mchoro wa matibabu.

Mhudumu wa afya anaonekana kuwa kwa nyumba ya mmajima mmoja ambaye pia ni mjamzito. Anaonekana kuwa nyumbani kwa kuwa kuna vyombo na pia kuna televisheni na kitanda. Mhudumu huyu anaongelesha huyu mama wakiwa wameketi kwenye kitanda.

Watu hawa wako kwenye chumba cha matibabu huku mzazi akiwa amemshikilia mtoto wake mdogo akidungwa sindano kwenye paja na nesi ambaye amevalia barakoa na nguo za matibabu.

Nesi ambaye amevalia barakoa, anatumia sindano kutoa dawa kwenye chupa, anaonekana kuwa anataka kudunga mgonjwa sindano. Pia nyuma yake kuna watu wengi ambao wamevalia barakoa na wanatembea.

Wanafunzi wako shuleni na tena wamevalia sare za shule, ni wanafunzi wa kike na kiume wanachota maji kwenye mfereji huku wako na chupa za kubebea maji mkononi.

Daktari anachunguza mtu mdomo, anamuangalia meno, huku akiwa ameketi kwenye kiti na kupanua mdomo. Daktari huyu amevalia nguo za kazi, ikiwa barakoa, na glavu za kinga mkononi.

Hili ni nyumba la nyasi. Nyumba hili la nyasi, mara nyingi ni maasai huishi ndani. Wamaasai hupenda kuishi kwa nyumba ya nyasi kwa maana, hawakai pahali pamoja kwa muda mrefu. Sababu ni wako na ng'ombe ambao wanahitaji maji na malisho. Kwa hivyo wanatembea kila mara wakitafuta maji hayo.

Wamama wawili wanatembea kwa maji. Maji haya yamejaza kila mahali hadi nyumbani pahali ambapo watu wanaishi. Maji haya hutokea na mvua mingi sana.

Mama ananawa mkono kwenye maji yanayotoka kwa bomba, maji hayo yanaonekana kuwa masafi sana na ananawa huku akitabasamu na anawezekana kuwa yupo kijijini.

Maji ya mafuriko yamejaza na kufurika nyumba, pahali ambapo wat wanaishi. Kuna watu ambao wanajaribu kutoa vitu ndani ya nyumba, huku watoto waking'ang'ana na kutembea ndani ya maji.

Pahali pa kubawa mkono yametengenezwa. Kuna mfereji unaotoa maji huku watu wakinawa na maji hayo yakienda kwa ndoo ingine. Pia kuna sabuni ya kunawia ambayo imeekwa kwa mfereji huo.

Huyu anaonekana kuwa ni mgonjwa. Amevalia nguo tofauti na pia vitu kwa shingo. Anaonekana kutengeneza vinavyoonekana kuwa dawa kwa kutoka kwa miti. Yuko na panga mkononi huku akikata miti hizo zinazotumika kwa dawa.

Mama aliye na shida ya sikio yupo hospitalini na tena anaangaliliwa sikio. Kuna muuguzaji ambaye amevalia glavu za kinga mkononi na anatumia kifaa cha matibabu kuangalia sikio la mama huyu.

Watu wengi ambao wamevalia nguo za kazi na glavu za kinga, wako kwenye shamba kubwa sana na wananyunyizia mimea hizo dawa. Mimea hizo zimepangwa kwenye laini na hawa watu wanatembea katikati ya mimea wakizinyunyizia maji au dawa.

Msichana anayeonekana kuwa na uoga ameketi huku akidungwa sindano. Mhudumu wa afya amevalia barakoa, huku akimdunga karibu na bega, pia kuna mwingine aliyesimama nyuma yao na kuangalia.

Watu wameenda kuteka maji, watu hawa wanaonekana kuwa wameishi pahali ambapo pamekauka , kwa hivyo wamebeba vibuyu na kuenda kuteka maji pahali ambapo kuna mfereji.

Mvua umenyesha kwa wingi sana na maji yametapakaa kila mahali. Watu wanavuka maji hayo mengi huku wakilowa na nguo yao kuwa baridi. Kuna wale ambao wamevalia vizuri kwa kinga na wale ambao wamechukua viatu wakavibeba mkononi ili kuvuka maji haya.

Maji ya mafuriko yamejazana jijini. Kwenye barabara kuu magari yanapita watu wakitembea pia, waendeshaji pikipiki wanapita kwenye maji hayo ambayo yamejazana. Kando ya barabara pia kuna wapita njia wanaotembea huku wengine wametoa viatu.

Wasichana wawili ambao wamevalia barakoa, wanaosha mkono kutumia sabuni na maji. Kuna maji ambayo yamewekwa kwenye kibuyu, huku wakinawa na maji kuteremka.

Hapa ni kwenye chumba cha kusalisha, mama aliyesaa amelala kitandani huku mtoto wake akiwekwa kwenye kitanda chake na kuwekwa kwenye mashine pia mtoto huyo anaangaliwa na mwanaume aliye kando yake.

Mama amebeba mtoto na kumshikilia mdomo huku nesi aliye na dawa mkononi ananyunyuzia huyu mtoto kwa mdomo. Kando yao pia kuna wahudumu wengine wanaoshughulikia wagonjwa.

Watu wengi kukiwemo watoto wengi na wanaume na wanawake wote wamevalia barakoa huku wakiwa wanashangilia. Watoto hawa wameketi kwenye viti kuonyesha kuwa walikuwa wanafunzwa kitu.

Mzazi na mtoto, wote wamevalia barakoa. Mzazi huyu ananyunyizia m,toto sabuni kwa mkono huku akimwambia na kumfunza jinsi ya kunawa.

Mhudumu wa afya ananyunyiza dawa kwa mdomo wa mtoto. Mtoto huyu naye, amebebwa na kushikiliwa na mschana mmoja. Hawa watu wanaonekana kuwa hospitalini.

Daktari anaangalia mtu mdogo. Anatumia vifaa vya matibabu huku huyu mgonjwa naye amelala kitandani akiwa amefungua mdomo yake. Daktari pia amevalia glavu za kinga mikononi.

Watu wamekusanyika kutibiwa. Watu hawa wote wamevalia barakoa, huku anayewatibu amevalia sare za kazi. Msichana mmoja anadungwa sindano kwa mkono, huku wengine wakiwa wameketi wakingoja kuhudumiwa.

Hizi ni chupa nyingi sana ambayo zina madawa za miti shamba, mahali hapa ni pahali pa kazi pa mganga. Mganga huyu ana vifaa mbalimbali huku vingine vikiwa vimewekwa kwenye ukuta.

Msichana yuko kwenye chumba cha matibabu anaelezewa na daktari kuhusu meno, daktari huyu amebeba kitu kinachofanana na meno ya mtu huku akiongelesha na kuambia msichana aliyeketi mbele yake kuhusu meno.

Mama mzee ameketi kwenye kiti huku daktari aliyevalia nguo za kasi akimchunguza meno anatumia kifaa cha matibabu uku akimwangalia meno kwa utaratibu.

Kuna mporomoko wa udongo kutokana na mvua wa mafuriko. Kuna maji ambayo yamekusanyika na watu wengi pia wamesimama kuangalia mporomoko huo.

Kutokana na mvua mingi kunyesha, kumetokea mpurumuku, na mpurumuku huu umeacha maji mengi sana yanayotiririka. Watu wamesimama, huku wakisaidiwa, kuvuka kutoka pande moja hadi nyingine.

Madaktari wako kwenye chumba cha kufanya operesheni. Daktari hao watatu wamevalia nguo za matibabu. Huku naye wanayemfanyia operesheni akiwa amelala kwenye kitanda.

Dawa ya chanjo iko kwenye chupa pia kuna muuguzaji aliyebeba sindano. Chanjo hupewa watoto ama watu wakubwa wakati ambapo kuna matokeo ya ugonjwa.

Mwanaume anafundishwa zoezi. Mwanaume huyu anaonekana kuwa alikuwa ameumia mguu kwa hivyo anasaidiwa ili aweze kutembea vizuri. Pia kando lake kuna gari lake la gurudumu ambalo anatumia kutembea.

Hapa ni kijijini na watu wengi sana wameendea maji, kila mmoja yuko na kibuyu huku wakichota maji kwenye mfereji na kuvibeba, kuna pia watoto wamekujia maji.

Hapa ni kwenye duka la kuuza dawa. Duka hili lina madawa tofauti tofauti imepangwa vizuri kwenye kabati. Pia kuna yale yamewekwa juu ya meza.

Maji mengi sana yamejazana pahali ambapo watu wanaishi. Nyumba zilizo hapa ni za mabati. Watu wanajaribu kuvuka kuenda kwenye nyumba zao ila maji ni mengi yanawafikia kiunoni.

Hili ni choo linalotumiwa na umma. Imeandikwa public toilet, na kuna upande wa wanaume na wanawake. Mbali kidogo kuna maduka ambayo yamefunguliwa na yanauza vinywaji.

Hii ni hospitali ya kutibu watu meno. Hospitali hii ina maandishi kwa ukuta yanayoambia watu kuhusu dawa ya meno ambayo wanafaa kutumia kusugua meno. Pia kuna mama ambaye anaangaliwa meno na nesi.

Mgonjwa yuko hospitalini na amelala kwenye kitanda. Amefungua mdomo huku akiangaliliwa na daktari. Kuna daktari mmoja na nesi anayemsaidia kwa kazi. Pia kuna vifaa vya kazi.

Wahuduma wengi wa afya ambao wamevalia glavu za kinga mkononi wanajaribu kutengeneza hema na pahali ambapo wanaeza saidiana kutibu wanakijiji.

Mkulima ananyunyuzia mahindi zake zilizo shambani dawa, mahindi hizi bado ni changa na hazijakomaa, shamba hili nalo pia limepaliliwa na ni safi.

Watoto wadogo wanacheza na kuchota maji machafu, maji haya yako na takataka ndani huku yanaonekana kuwa meusi, watoto hawa wana vibuyu vidogo vidogo na wanachota maji hayo.

Mtoto ambaye ameshikiliwa na mama muislamu anadungwa sindano kwa mkono na nesi. Mtoto huyu ameshikiliwa huku akilia. Nesi huyu na huyo mama wote wameketi.

Maji ya mafuriko yamejaza barabara sana, kuna maji mengi sana na kuna watu wanaosafiri, kuna mtu wa pikipiki aliyebeba abiria na wanajaribu kuvuka maji hayo mengi.

Maji mengi sana yamejaza barabara, kunaonekana kuwa mvua umenyesha kwa wingi sanahadi yamejazana kila mahali. Kuna watu wanaong'ang'ana kuvuka barabara huku wakipitia kwenye maji haya na kulowa.

Wahudumu wa afya wametengeneza pahali pa matibabu kijijini na wanasaidia watu. Kuna watu walio na shida ama ugonjwa mbalimbali na wanatibiwa mmoja baada ya mwingine.

Nyumba linaonekana kuwa la ghorofa, limebomoka. Nyumba hili limeharibika huku nyumba zilizo kando yake bado ziko sawa. Kuna watu ambao wamesimama kuangalia uku wengine wakiwawamevalia nguo za kazi.

Nyumba limebomoka. Nyumba hilo nililobomoka ni la ghorofa. Mtoto naye amesimama kwa umbali huku akifunika macho, ili vumbi linalotokana na nyumba lililobomoka, lisimwingie kwa macho.

Vifaa vya mganga vya kazi vimepangwa pamoja. Vitu hivi vimeekewa kwenye nyungu moja. Kuna chupa zinazoonekana kuwa chafu na pia zimebeba vitu vinavyoonekana kuwa dawa.

Mvua mingi sana imeharibu barabara. Na pia hadi kuna mporomoko wa udongo. Maji yamajazana kila mahali huku yakiteremka kwa kishindo. Watu wamesimama na kukosa pahali pa kupitia.

Maji ya mafuriko yamejazana kijijini, na watu wanahama. Watu hao wengi wamekusanyika, huku wakivuka mto. Wameacha nyumba zao, huku wakitafuta pahali ambapo hapana mafuriko.

Katika hospitali hili, mama anaonekana kuwa amepoteza fahamu, na amelala kitandani. Kuna daktari anayemshughulikia, huku akimwekea mashine za matibabu kumsaidia kupumua. Pia kuna kesi wanaosaidiana.

Hapa ni hospitalini kwenye wadi ya watoto. Watoto wagonjwa wamelazwa kitandani huku wazazi wao wakiwa kando yao. Pia kuna mkuu ambaye amesimama akiangalia hao watoto na kuwaongelesha wazazi wao.

Mama mmoja anaosha choo, choo hili linaonekana kuwa la shule kwa maana kuna michoro kwenye ukuta. Amebeba maji kwa ndoo huku pia ako na kifagio mkononi.

Mama ana nsawa mikono huku akiwa amevalia barakoa. Kando yake kuna mtoto mdogo ambaye amesimama akiwa anaangalia. Kina kibanda ambacho imefunguliwa na vitu kama vitunguu na nyanya kuuzwa.

Hapa panaonekana kuwa pahali pa kazi pa mganga. Mganga huyu ameeka vifaa vyake vya kazi pamoja, huku vikiwa vinashtua sana.

Mhudumu wa afya yuko nyumbani kwa mzazi mmoja na anaonekana kuwa akimuongelesha kuhusu mtoto. Amebeba mtoto huyo huku mama akiwa ameketi na wanaongea.

Mwanamume mzungu akipiga picha na mwanamke mweusi, wakiwa wamesimama kando ya barabara na nyuma yao kuna choo . Barabara hilo kuna magari ambayo yanapitia huku maduka pia yakifunguliwa kando ya barabara.

Daktari anaongelesha mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti, anaongea huku pia akitumia ishara za mikono , mbele yao kuna karatasi ambazo ziko juu ya meza.

Mtu mmoja ambaye amevalia nguo za kazi na pia za kinga ananyunyizia mimea dawa. Amebeba kibuyu mgongoni ambalo lina dawa, akinyunyizia mimea hizo.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa anaongea na mama ambaye amebeba mtoto. Anaonekana kuwa anashauri mama huyu kuhusu mambo ingine. Pia, anatumia ishara za mkono akizungumza.

Msichana ambaye ameenda kuangaliwa au kutibiwa meno ameketi kwenye kitanda huku nesi akiongea na yeye. Nesi huyu amebeba kalamu na kitabu mkononi huku akizungumza naye.

Maji mengi sana yamejazana hadi kwenye mlango na pahali ambapo watu wanaishi, kuna watoto na pia hata wanyama kama kondoo na mbuzi, ambao wameshindwa pahali pa kuenda, wanajaribu kutembea kwa maji huku wengine wakilowa.

Mhudumu wa afya anayeonekana kuwa anapatia watoto chanjo yuko kwenye nyumba moja huku akiwa na mtoto kando yake. Anaonekana kuwa ananakili vitu kwenye kitabu chake.

Wahuduma wawili ambao wamevalia nguo zao za kazi pia ikiwemo barakoa na glavu za kinga, wanatumia mashine kuangalia meno ya mgonjwa. Mgonjwa huyu naye amelazwa kwenye kitanda cha matibabu huku amepanua mdomo.

Mtoto mchanga sana anayeonekana kuwa amezaliwa, anahudumiwa na daktari na nesi. Pia mtoto huyu amewekwa kwenye mashine ya matibabu, huku akiwa amelala bila nguo.

Hapa ni mitishamba zinauzwa. Watu wengine hutumia mitishamba kutengeneza dawa na pia kuna watu ambao wanajua na wanapenda dawa za kienyeji. Huyu muuzaji anauza miti yenye aina tofauti.

Mtoto analia kwa uchungu sana, huku ameshikiliwa na mhudumu wa afya; huku mwengine akimdunga sindano kwa mkono karibu na bega. Mtoto huyu anaonekana kuwa mdogo, anaogopa sindano.

Mama aliyejifungua mtoto amekaa kitandani huku ameshikilia mtoto wake mikononi. Mtoto huyu amefunikwa na kitamba nyeupe yenye na ni safi sana. Mama huyu anaangalia mtoto wake huku akitabasamu.

Hapa ni katika chumba cha matibabu na kwenye chumba hiki kuna nesi ambaye anadunga mama sindano. Mama huyu naye ameketi akiwa amevalia barakoa na kupea nesi mkono.

Sodo zilizopangwa juu ya meza ni mingi sana, zimeshikiliwa na msichana mmoja huku zinaweza kuwa zinaenda kugawanywa ama za kuuzwa. Sodo hutumika na waschana wakati wanapoenda ama kuona hedhi.

Hapa ni kwenye chumba cha kufanya oparesheni. Madaktari wamevalia vizuri kwenye nguo zao za kazi huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda na kuhudumiwa na madaktari hawa.

Wanaume mmoja amesimama kando ya njia, akiangalia kitu kilichobandikwa kwenye mti. Kwenye kitu hicho kuna maandishi kuhusu daktari wa mitishamba. Daktari huyo pia anatibu magonjwa mengi.

Watu uenda kuona daktari wa meno inapokuwa una shida ya meno kuna uchungu ama hata ukitaka tu kusafishwa meno Ili yawe meupe kabisa. Daktari hawa wawili wanaangalia huyu msichana meno huku wakitumia vifaa vya matibabu.

Mhudumu wa afya ametembea kupea watu matibabu, ameeka vifaa vyake vya matibabu chini huku akidunga mama mmoja sindano kwa mkono. Mtu huyu amevalia nguo zake za kazi akifanya kazi hii.

Mama ambaye amepeleka mtot wake kufanyiwa chanjo amembeba, huku mhudumu wa afya akimpaka rangi kwa mkono. Rangi hupakwa baada ya mtoto kufanyiwa chanjo ili asifanyiwe tena na mtu mwingine.

Nyumba yanachomeka, nyumba haya ni ya mabati na yameteketea kwa moto sana. Kuna wazimamoto wanaojaribu kuzima moto huo watu nao wakiwa wamesimama kuangalia.

Katika chumba hiki cha matibabu, kunaonekana kuwa mwanamke ambaye amelazwa kitandani. Kuna daktari ama nesi, anayemsaidia kuweka kifaa cha kupumua mdomoni. Mama huyu amefunga macho na haonekani kuwa anaona.

Mhuduma wa afya, amedunga mtoto shindani wa mkono. Mtoto huyu amebebwa na mzazi wake huku akimshikilia mkono ndio adungwe. Pia wanaonekana kuwa hosiptalini huku kuna michoro ya mtoto kwenye ukuta.

Hii ni tangazo kuhusu daktari mganga. Daktari huyu anaitwa Kalasinga na anaonekana kutibu vitu mbalimbali. Pia kuna namba yake ambayo imewekwa ili watu waweze kumpigia.

Mtoto mdogo anayeonekana kuwa mgonjwa, ameketi kwenye kitanda huku daktari, aliyevalia sare za kazi, akimshika mkono, akimwangalia. Anajaribu kuangalia kitu ambayo kunamfanya ili kumpa matibabu yanayofaa.

Mvulana yupo hospitalini na amefungua mdomo ili aangaliliwe meno. Daktari naye aliyevalia sare za kazi yupo na kifaa cha kutibu matibabu mkononi na anaangalia huyu kijana meno.

Mimea ambayo yako shambai, yananyunyiziwa dawa. Mimea hizi yamepandwa kwenye laini, huku pia yamepaliliwa na yanakaa masafi. Anayenyunyizia mimea haya maji, amevaaa nguo za kazi.

Wahudumu wa afya wametengeneza kambi nje, karibu na kijiji, na wanafunza watu kuhusu kinga ya UKIMWI. Watu wengi wako pale, huku wahudumu hao wakiwaongelesha.

Hapa ni hospitalini, na tena ni kwenye chumba cha matibabu. Kuna madaktari ama wahudumu wa afya, ambao wamevalia sare zao za kazi. Pia kuna anayeonekana kuwa mgonjwa, anayepimwa damu. Ameketi kwenye kiti, huku wa huduma hawa wa afya wakimuangalia.

Mama ambaye yuko kijijini amebeba mtoto huku akimfunga na leso, yeye akiwa amebeba kibuyu mgongoni. Kibuyu hii inaonekana kuwa anaenda kutafuta maji.

Ajali imetokea barabarani kutokana na mafuriko. Kuna maji mengi sana ambayo yamejazana barabarani pahali ambapo watu hupitia. Watu wamesimama wakiangalia magari ambayo yamegongana na kuanguka.

Pahali hapa panaonekana kuwa palikua na mporomoko wa udongo, nyumba ikaanguka, kuna wafanyikazi ambao wanaangalia kama kuna uwezekano wa mtu kufunikwa na nyumba hiyo ama mchanga.

Moto ambao unachoma msitu hadi nyasi inawaka sana. Kuna wazimamoto wawili ambao wamevalia nguo za kinga na wanajaribu kuzima moto hiyo.

Wasichana na wamama kutoka kwenye ukoo wa Maasai wamevalia shanga mingi sana shingoni huku wamebeba vibuyu kwenye kichwa. Wanaonekana kuwa wametoka kutafuta maji.

Mwanamume ambaye anaonekana kuwa mzee anatembea na kijiti amesimama kando ya barabara huku akisoma kilicho andikwa. Kwenye mti, matangazo ambayo yamewekwa kwa mti kuhusu daktari , anayetibu magonjwa mbali mbali.

Hapa ni pahali ambapo watu huenda kuchota maji. Pahali kama hapa maji huuzwa. Unapo enda na vibuyu vyako mingi ukishateka maji unalipia. Watu wanapanga laini ili wawe wanachota maji mmoja baada ya mwingine kwenye mfereji.

Hili ni chumba cha wanawake kujifunguwa, kuna mama mjamzito anayeonekana kuongea na daktari aliyevalia barakoa, pia kando yake kuna mtoto mdogo anayehudumiwa na daktari.

Moto umetokea na unachoma msitu. Moto huu unawaka kwa wingi sana. Huku hadi nyasi zinachomeka. Moto haya, yanaweza kuwa yameanzwa na mtu ama yanaweza kuwa yameanza yenyewe.

Mahali pa kuuza maji pamefunguliwa na kuna watu ambao wanang'ang'ania. Watu kama hawa huenda kuchota maji mbali kama hapa kwa kuwa kijiji kina ukame na haina maji.

Muhudumu wa afya, amevalia barakoa, anatumia sindano, kutoa dawa kwenye chupa, pia, kuna watu ambao wamepanga laini, wakingoja kuhudumiwa, mmoja baada ya mwingine.

Daktari anajaribu kuchezesha mtoto huku akinyunyizia dawa mdomoni ,mtoto huyu naye mzazi wake amesimama hapo kando akiwa anaangalia, pia kuna mwanaume ambaye anaonekana kwa kioo akiwapiga picha.

Wanakijiji wameketi pamoja huku wakifanyiwa mafundisho ya mazingira. Kuna watu ambao wamevalia sare zao za kazi ambao wanazungumza na wanakijiji kuhusu usafi wa mazingira na pia wa mwili.

Mtoto mdogo sana ambaye amezaliwa tu punde, amewekwa kwenye mashini . Anaonekana kuwa ni mgonjwa ama ana tatizo, kuna nesi ambaye anamshughulikia akimwangilia.

Nyumba linabomolewa na tingatinga. Kuna watu ambao wamesimama wakiangalia. Pia kuna maafisa wa polisi waliovalia sare zao za kazi ambao wako hapo na wanachunguza.

Mama aliyevalia barakoa, amebeba mtoto wake mchanga sana huku akimshikilia na nesi ambaye ana barakoa na miwani, akidunga mtoto sindano mkononi.

Mtu anauza madawa yaliyowekwa kwenye chupa. Madawa haya yaanonekana kuwa ya miti shamba na tena anayeuza anaonekana kuwa mganga kwa jinsi ambavyo amevaa. Mtu wa pikipiki amesimama akizungumza naye.

Wanafunzi wananawa mikono. Wakati kulikua na Corona, watoto walikua wanahimizwa kunawa mikono ili kukinga ugonjwa huo. Watoto hawa pia wamevalia barakoa huku wamebeba begi mgongoni.

Katika chumba cha watoto wadogo wachanga. Kuna nesi wawili ambao wanaonekana kuhudumia watoto ambao wamelazwa kwenye vitanda. Nesi hao wanashikilia hao watoto kwa utaratibu.

Maji ya mafuriko yamejazana kuna wakati ambapo mvua hunyesha kwa wingi na maji kujaza kila mahali hadi barabara. Maji haya yamejaza kijiji na hadi manyumba yamelowa.

Hili ni duka la mganga. Duka hili lina miti shamba mingi sana ambayo zimepangwa kwa kabati. Pia kuna madawa ambayo yameekwa kwa chupa. Ukutani kuna vitu mingi sana ambavyo ameandika kuwa dawa hizi zinatibu.

Watu wengi wamekusanyika kwa ajili ya kupanda miti. Kati ya watu hawa pia, kuna wanasiasa. Wote wamevalia barakoa huku pia wana glavu mkononi. Wanaongea huku wakijitayarisha kwenda kupanda miti.

Hii ni dawa ya mwarubaini. Dawa hii hutumiwa kutibu magonjwa mbalimbali kama tu jina lake linasemekana kuwa linatibu magonjwa arubaini kama jina lake. Dawa hili hununuliwa sokoni na pia unapoinunua unaambiwa jinsi ya kuitumia.

Wasichana wawili wameenda kuchota maji. Wamebeba vibuyu huku wanatarajia kuvibeba kwa kichwa baada ya kuchota maji. Mmoja anachota maji huku akipea mwenzake.

Mama mmasai aliye na shanga shingoni na kwenye mkono, ameketi huku akidungwa shindano kwa mkono na mhudumu wa afya. Mama huyu pia ni mzee.

Mama ameketi kwenye kiti hospitalini, huku akiwa amebeba mtoto. Mtoto huyu anataka kuangaliliwa na daktari sikio. Daktari huyu naye amebeba kifaa cha matibabu mkononi.

Wakati mwingi wanahuduma wa afya wanapotembea vijijini ilikuangalia watu haswa wakati kulikuwa na ugonjwa wa corona. Wanatembea na vifaa vya matibabu. Hapa wanaangalia mzee mmoja ambaye ameketi.

Msichana ameketi huku akiangaliliwa masikio na daktari. Daktari huyu ana kifaa cha matibabu mkononi anachokitumia kumwangalia masikio. Pia kuna watu wengine ambao wameketi wakingoja kuhudumiwa kukiwa na wahudumu wengi wa afya kwenye hema hilo.

Wahuduma wa afya wametengeneza hema kwa uwanja. Pahali hapo watu wanakuja kuangaliwa na kutibiwa magonjwa tofauti tofauti. Pia wahuduma hawa wanazingatia usafi na kila kitu.

Nesi mmoja anahudumia mtoto mchanga. Anaeka mtoto huyo juu ya kitanda huku akimfunika vizuri na leso ambayo ina maua. Pia, kuna televisheni ambayo imewashwa.

Daktari wa macho ameketi huku akiangalia msichana macho akitumia mashine ya kutibu. Mashine hii inaangalia macho ya mtu na kuona akiwa na shida.

Hapa ni katika makazi ya mganga. Mganga huyu ana vifaa vyake vya kazi ambapo vingine havijulikani. Vitu hivi vyake amevipanga huku kila mmoja ikiwa na kazi yake maalum.

Mtoto anapewa chanjo kwa mdomo. Mtoto huyu ameshikiliwa na msichana ambaye amempanua mdomo, huku muhuduma wa afya akimnyunyizia dawa kwa mdomo yake.

Katika chumba hili cha mganga, kuna moshi ambayo inaonekana kutoka kwenye nyungu. Pia kuna baadhi ya vifaa ambavyo vinaonekana kuwa ya ajabu ambavyo vimepangwa kwenye chumba hili.

Hapa ni kwenye wadi hosiptalini. Kuna wagonjwa ambao wamelazwa kwenye kitanda. Wagonjwa hao wanaonekana kuwa wameumia wengine mguu, wengine mikono. Wamelala huku kando yao kukiwa na watu ambao wanasimama kuwaangalia.

Mama ameshikilia mtoto wake huku akimpanua mdomo kwa ajili ya kuwekewa dawa na nesi. Nesi huyu amevalia nguo zake za matibabu huku akinyunyizia mtoto dawa kwa mdomo.

Hapa ni kwenye chumba cha kulaza watu wagonjwa. Chumba hili lina vitanda ambavyo vimepangwa. Kuna wagonjwa ambao wamelala kwenye vitanda. Huku pia kando yao, kukiwa na vitu ambavyo vinatumika kwa mahitaji kama maji.

Watu wamesimama pamoja. Kati ya watu hawa ambao wote wamevalia barakoa, mmoja anaonekana kuwa daktari kwa kuwa amevalia nguo za matibabu. Daktari huyu anaongelesha hao wengine akitumia ishara za mikono pia.

Maji ya mafuriko yamejazana katika kijiji, maji hujazana wakati ambapo mvua hunyesha sana kwa mfululizo wakati huu, watu huhama na kwenda kuishi pahali ambapo hapana mvua nyingi sana.

Mtoto ambaye amebebwa na mzazi, ameshikiliwa huku akidungwa shindano kwa mkono karibu na bega na mhudumu wa afya. Mtoto huyo anaonekana akiwa analia.

Hapa ni pahali ambapo matibabu yanafanyika. Mama ameshikilia mtoto huku daktari akimdunga mkono sindano. Pia kando yao kuna watu wengine ambao wanahudumiwa na madaktari.

Watu wako hospitalini na watu hao wana mashida tofauti. Kuna mama anayeangaliliwa meno na daktari huku mwingine akiwa amesimama akiongelesha nesi pia.

Msichana aliyelala kwenye kitanda amepanua mdomo huku akiangaliliwa na daktari. Daktari huyu ana kifaa ambacho kinatoa mwangaza na anatumia kumulika meno ya msichana huyu.

Watoto wanafanyiwa chanjo. Watoto hao ni wadogo na wamepelekwa pahali watu hufanyiwa chanjo. Kuna wahuduma wa afya wanaowekea watoto hawa dawa kwa mdomo. Wachanga sana nao wamebebwa na wazazi wao huku wakipanuliwa mdomo.

Watu wengi wamesimama huku mbele yao wakiwa wamepanga sodo za aina mbalimbali. Watu hawa wanaonekana kupeana sodo hizi kwa wasichana wasiojiweza. Tena wanapeana bure.

Mtoto ambaye ako na alama nyingi mkononi anaangaliwa na daktari. Anaonekana kuwa na ugonjwa ambao unawacha alama kwa mikono. Daktari huyu naye amevalia nguo za kazi na ako na glavu za kinga mkononi.

Mama mzee ambaye amevalia barakoa ameketi huku mhudumu wa afya akimdunga sindano karibu na bega. Pia kuna watu amabao wanasimama kwa laini wanaongoja kuhudumiwa.

Moto umetokea na unawaka. Msichana mmoja, amechukua kifaa ambacho hutumiwa kuzima moto, na kuzima moto huo. Anauziwa akiwa amesimama mbali na moto huo, ili asichomeke.

Watoto wawili wadogo wananawa mikono wanatumia sabuni na maji yanayotiririka mmoja ambaye anakaa mkubwa kiasi anasaidia mwenzake mdogo kumfungulia maji na kumwekea sabuni kwa mkono,

Ajali imefanyika na gari ambalo hubeba mafuta imeanguka. Moto umeteketea na unachoma magari hayo. Watu wamesimama huku wengine wakisaidia kuzima moto.

Maji yanayotoka kwenye mfereji yanatekwa kwenye kibuyu na msichana mmoja. Maji haya yanaonekana kuwa masafi sana na pia yanatumika kufua kwa kuwa nyuma ya huyu msichana kuna walioanika nguo kwenye kamba.